Wafanyakazi waliovaa nadhifu suti zenye kuvutia wenye jinsia zote yaani wa kike na wa kiume, wakiwa katika picha ya pamoja kuonyesha mkutano wa huduma za kifedha zinazoendelea kielektroniki.

"Maziwa yetu unayoweza kuyapeleka nyumbani". Maandishi yaliyopo katika duka la bati lenye muuzaji ndani yake na marafu yaliyokuwa na vitendea kazi vinavyosaidia kutoa huduma kwa wateja.